Mwanamume aliyevalia vazi la rangi nyeupe pamoja na gloves za rangi ya kijani kibichi akiwa amejifunika uso ananyunyizia dawa kwenye ukuta wa nyumba.

Watoto wawili wanaosha mikono yao karibu na kibeseni kilicho na rangi nyekundu mbele ya jumba lililo na rangi nyeupe na mistari ya rangi nyekundu, watoto hawa mtoto mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kijani kibichi huku akiwa amevaa barakoa na kujifunika uso na gloves za rangi ya kijani kibichi. Ananyunyuzia dawa kwenye mimea iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevalia linda lililo na rangi ya samawati na rangi nyeupe ameketi kwenye kiti, huku mwanaume aliyevalia kabuti la rangi nyeupe na maski ya samawati akimdunga sindano.

Mtoto aliyevalia vazi la waridi anatembea huku akiwa ameshikiliwa miguu na mwanamume aliyevalia shati ya rangi ya kijani pamoja na suruali ya rangi ya kijivu, na mwanamke aliyesimama kando ya mpira wa rangi ya kahawia.

Chupa iliyo na dawa ya chanjo, yenye kifuniko cha samawati, na maandishi ya, Single dose Measles, Mumps, Rubella Virus. Iko kando ya sindano.

Kichupa kidogo cha dawa ya chanjo, kilicho na rangi ya nyeupe na samawati na maandishi ya rangi nyeusi kimeandikwa "Single Dose 0.5mm Measles Mum's Rubela Virus".

Mwanaume aliyevalia mavazi ya madaktari wa kiasili yenye rangi nyekundu pamoja na samawati na kofia ya rangi nyekundu iliyo na mabawa ya kuku yumo katika chumba kilicho na rangi ya kahawia pamoja na pazia iliyo na rangi ya waridi vilevile, kuna kalenda ukutani.

Mtoto mdogo aliyevalia vazi la waridi amelazwa kwenye kitanda huku daktari akimnywesha dawa akiwa ameshikiliwa na mamake aliyevalia rinda lililo na maua ya rangi tofauti tofauti.

Watu wanapita kwenye maji mengi yanayosonga huku lori kubwa la rangi ya manjano lenye matairi ya rangi nyeusi likiwa limeanguka na kuning'inia kando ya barabara.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya rangi ya manjano na kujifunika uso zao pamoja na maski huku wakiwa wamevalia gloves za rangi nyekundu. Mmoja amebeba mtungi wa rangi ya samawati huku akimimina maji maji kwenye tanki kubwa la rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi ya kijani kibichi ameketi kwenye kitanda kilicho na chuma nyeupe huku akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa na mablanketi ya rangi ya waridi huku akiwa na kofia ya rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia nguo ya kijivu amembeba mtoto mchanga, huku akidungwa sindano na dakatari, aliyeshikilia pambo aliyeshikilia pamba na sindano. Mwanamke huyu amevalia barakoa ya rangi nyeupe.

Wanafunzi walionyoa nywele, huku wakiwa wamevalia sare ya samawati iliyo na kola ya rangi ya waridi, wamekalia deski zilizo na rangi ya kijani. Huku mwalimu wao akiwa amevalia suruali ya rangi ya manjano, shati ya rangi nyeupe, pamoja na maski ya rangi ya samawati, akiwa amesimama mbele ya darasa.

Wanawake waliovalia mavazi ya kitamaduni ya kimaasai, wamebeba mitungi kwenye vichwa vyao huku wamenyoa nywele zao, vilevile wanawake hawa wamevalia vitu vya ahanga kwenye shingo zao.

Mwanamke aliyevalia vazi ya rangi nyeupe pamoja na mistari ya samawati amesimama mbele ya ukuta ulioandikwa, Fine Touch Dental Care lenye maandishi ya rangi nyeusi.

Wanaume waliovalia mavazi meupe pamoja na machuma yaliyo na rangi ya kijivu kwenye migongo wako katika shamba lililojaa mimea ya rangi ya kijani huku wakipuliza na kunyunyuzia dawa.

Mijichupa ya rangi tofauti tofauti iliyo na viungo tofauti tofauti iko mbele ya bango lililo na maandishi ya Doctor Mduba Tiba Ya Magonjwa, nguvu za kiume, Mshipa Wa Ngiri, Kaswende Sugu, Kisonono.

Mtoto aliyevalia vesti ya rangi nyeupe iliyo amestari ya rangi ya samawati, ameketi kando ya mwanamke aliyevaa barakoa, akiwa na shati lenye rangi nyeupe na samawati, kando ya TV. Pamoja na kiboksi kikubwa cha plastiki cha rangi nyekundu.

Wanaume wengi waliovalia mavazi ya aina mbalimbali, wameketi kwenye viti wakiwa kwenye foleni, huku mmoja aliyevalia kanzu la rangi nyeupe na mask ya rangi nyeusi akidungwa sindano.

Mwanamke aliyevalia shati ya waridi pamoja na sketi nyeusi ameshikilia mtungi wa rangi ya manjano huku maji yakitiririka kutoka kwa mfereji ulio na pipe nyeusi yenye kistari cha rangi ya manjano pamoja na kufuli.

Magari yaliyo na rangi tofauti tofauti ya aina tofauti pamoja na mabasi ya rangi nyeupe na rangi nyekundu yamo katika maji mengi yanayofanya magari haya kuelea kama gari lililo na rangi ya kijani.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jumba lililo na maandishi ya, Wash your Hands Here, lenye rangi nyeupe pamoja na milango ya rangi ya samawati. Wanaume hawa wamevalia mavazi tofauti tofauti, mmoja akiwa amevalia kofia ya kiislamu pamoja na koti, mwingine akiwa amevalia shati na suruali.

Mwanamme aliyevalia vazi la rangi ya samawati, huku akiwa amejifunika barakoa ya rangi nyeupe, anampa chanjo mwanamke aliyevalia barakoa ya samawati na nguo ya kijivu.

Wanawake kwa wanaume huku wakiwa wamevalia barakoa, wamesimama mbele ya mahali pa kuoshea mikono kuliko na tanki ya rangi ya samawati, huku wakiwa wamefungulia mfereji maji yakimiminika.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya daktari ya rangi ya samawati. Akiwa ameshikilia kalamu na kitabu, anafurahia huku akiongea na mwanamke aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Wakiwa wamezungukwa na mashine za hospitali.

Wanawake kwa wanaume waliovalia shati za rangi ya kijani kibichi na reflector za rangi ya samawati wameinua simu aina ya simu kibao juu ya hewa.

Bango la rangi nyeupe lenye maandishi ya rangi nyekundu yaliyoandikwa, Doctor Maniori Dawa za Mapenzi, Nguvu za kiume, Kumfunga Mke au Mume Dhidi Hawa la limeekwa kwenye miti miwili huku mwanamume mmoja akisimama mbele ya bango hili.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya kujikinga yaliyo na rangi ya manjano pamoja na viatu vya mvua vya rangi nyeusi na glovu za rangi nyekundu huku wakiwa wamejifunika uso wamebeba kijikonteina kidogo cha rangi nyekundu.

Mwanaume aliyevalia vazi la rangi nyeupe linalomfunika mwili mzima pamoja na mask kwenye uso ananyunyuzia ukuta ama vile vile sakafu huku akiwa amebeba chupa kubwa yenye rangi ya samawati mgongoni.

Bango lililo la rangi nyeupe lenye maandishi ya rangi nyeusi pamoja na rangi ya kijani limeandikwa Herbal Clinic Maasai Herbal Buy Now pata tiba kwa asili kwa kutumia asilimia mia ndani na nje ya Tanzania.

Mwanamme aliyevalia kofia ya samawati pamoja na maski ya rangi ya samawati pia amevaa shati la rangi jekundu lenye mistari ya rangi nyeusi, huku akidungwa sindano.

Mtoto aliyevalia vazi la rangi nyeupe pamoja na suruali ya rangi nyeusi na barakoa ya rangi ya kijani ameinua mikono yake, huku mwanamke aliyevalia kofia na barakoa akimmiminia sabuni, karibu na tenki la rangi nyeusi, lililoandikwa UNICEF ROTO.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya nesi yaliyo na rangi ya kijani kibichi amesimama kando ya kitanda huku akitandika kitanda hichi kutumia shuka zilizo na rangi nyeupe na maandishi ya St. Johns Ambulance.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi nyeusi, amebeba mtoto aliyevalia kofia ya rangi nyekundu huku akiwa amefunikwa na vazi lenye rangi nyeupe. Mwanaume aliyevalia vazi la rangi ya manjano ameinama huku akieka tone la dawa kwenye mdomo wa mtoto huyu.

Mtoto aliyevalia shati lililo na rangi nyeusi pamoja na, mistari ya rangi manjano, anatoa makamasi akilia huku akidungwa sindano

Mwanamke aliyejitanda mtandio ilio na rangi ya manjano amebeba mtoto aliyevalia vazi la shati nyeusi na suruali ya rangi nyeupe huku akidungwa sindano.

Mwanamke aliyevalia kofia ya rangi nyeupe pamoja na kijikoti cha rangi manjano kilicho na mistari ya rangi ya kijani. Ameshikilia sindano huku akiwa ameinua chanjo juu.

Watu walio na mavazi mbalimbali pamoja na polisi waliovalia barakoa wamezunguka magunia yaliyo na maandishi tofauti tofauti huku wakiwa wameshika makaratasi ya rangi nyeupe.

Hindi lililo kwenye mti wa mahindi ulio na rangi ya kijani kibichi, umepandiliwa na nzige wa aina mbalimbali walio na rangi ya kahawia pamoja na madoadoa ya rangi nyeupe na nyeusi.

Mwanamke aliyevalia vazi la samawati na barakoa iliyo na rangi ya samawati pia ameegemea mwanaume aliyevalia miwani huku akiwa amelala kwenye kitanda chenye rangi ya kijani kibichi.

Watu watatu waliovalia mavazi ya kitamaduni wakiwa wamejifunga vitambaa vya aina mbalimbali wameketi kwenye viti vidogo huku uteo iliyojaa vitu vya kitamaduni ukiwa mbele yao.

Mwanamke aliyevalia suruali ya kijani kibichi pamoja na rangi ya shati nyeusi, anapulizia moto unaowaka kutoka kwenye kindoo kidogo cha chuma katikati ya uwanja.

Mwanamke aliyejifunga kitambaa huku akiwa amevalia vazi la rangi nyeusi na samawati ameshikiliwa sikio na mwanamke aliyevalia gloves za rangi nyeupe, shati nyeupe akiwa anaingisha tube kwenye masikio yake.

Chupa iliyo na maji yaliyo na rangi nyekundu lina karatasi iliyo na rangi ya kijani pamoja na rangi nyeupe yenye maandishi ya HB Arorwet, pamoja na kifuniko cha rangi nyeupe.

Mwanamke aliyebeba mtoto mchanga aliyefunikwa, amelala kwenye kitanda kilicho na rangi nyeupe, huku akiwa amevalia rinda lenye rangi nyeupe pamoja na madoido ya rangi nyeusi na nywele zake zikiwa ziko na rangi nyekundu.

Mwanaume aliyevalia shati iliyo na rangi nyeupe, amebeba kimashine kidogo alichokielekeza kwenye maskio ya mwanamke aliyevalia vazi la rangi jekundu pamoja na koti ya rangi nyeusi.

Kiboksi kilicho na maandishi ya Gental to Your System Doctor Recommended Slow Fee ni cha rangi ya waridi chenye maandishi ya rangi ya samawati na maandishi ya rangi nyeupe.

Bango lililo la rangi nyeupe lenye maandishi ya Dokta Chikong'o kumvuta mpenzi, biashara nyota 0713 419534 limeekwa kwenye gongo la stima huku mwanaume aliyevalia shati la rangi nyeupe lenye mistari ya rangi tofauti tofauti akitazama bango hili.

Mwanamke na mwanaume waliovalia mavazi tofauti, wamesimama mbele ya jengo lililopakwa rangi ya samawati samawati lenye maandishi ya Choo 4, Fresh Life.

Kijumba kidogo kilicho na paipu mbili juu na milango miwili ya rangi ya samawati. Kimezingirwa na mandari ya kupendeza yaliyojaa ma majani manyasi ya kijani kibichi na miti.

Chumba kimejaa watu waliovalia mavazi ya samawati ya kujitanda uso, wake kwa waume. Vyuma ya aina mbalimbali vinavyopatikana hospitalini viko katika chumba hichi.

Wanawake wawili wamo katika chumba cha hospitali. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kitanda cha hospitali huku akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa na vilevile kuna vitambaa vya rangi aina mbalimbali vilivyowekwa juu ya kitanda hichi.

Dawa nne aina ya STAMARIL zimepangwa pamoja. Dawa hizi ziko katika viboksi vilivyo na rangi nyeupe, rangi ya manjano, rangi ya samawati na vilevile rangi nyekundu.

Chupa kubwa yenye kifuniko chekundu ina maandishi ya EPILEPSY MEDICINE yenye dawa ya majimaji inayotumika kwa wagonjwa walio na kifafa.

Tanki la chuma lenye rangi ya kijivu limewekwa kwenye jukwaa iliyo na ngazi ya kupanda. Kuna watu watatu wanaonekana kwenye jukwaa hili wakifanya kazi ama ukaguzi.

Mwanamke aliyebeba mtungi mmoja huku mwingine ukiwa karibu na mfereji amesimama mbele ya jumba lililo na tanki kubwa nyeusi juu ambalo lina maandishi ya Boya Water Project.

Wanaume wawili wako shambani wakikimbia na kuwatawanya kundi kubwa la nzige. Nzige hao wamejaa angani wakionekana kama wingu zito. Vile vile wanaume hawa wanaonekana wakiwa na furaha.

Vyungu aina tofauti tofauti vimetapakaa kwenye sakafu, vikiwa vimefunikwa na kuzungukwa na shanga zilizo na rangi nyeupe, nyeusi na vilevile nyekundu.

Wanaume waliovalia mavazi meupe huku wakiwa wamejifunika uso, wamebeba mitungi mikubwa kwenye migongo yao ya rangi ya samawati na rangi nyeusi, wakiwa wamesimama kando ya gari lililo na rangi nyekundu.

Kuna Mwanaume anayejaribu kuwatawanya na kukimbiza nzige waliojaa kwenye hewa ama vile anga, wakikaa kama vile vumbi au. Mwanamume huyu vilevile amevalia nguo ya rangi ya samawati iliyokolea.

Mwanaume aliyevalia shati la rangi ya kahawia lililo na madoadoa ya rangi ya manjano, amevalia maski ya samawati. Huku muuguzi akiwa amevalia maski pia, akimwekelea pamba kwenye mkono wake wa kushoto.

Wake kwa waume wamechuchumaa huku wakiwa wameinua mikono yao wakiwa wamevalia maski za rangi tofauti tofauti ,vilivile kuna wengine waliojitanda mitandio na wengine waliokaa kwenye viti vya plastiki.

Watu waliovalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi pamoja na maski za rangi ya samawati na vitambaa kwenye kichwa, wamo katika chumba lililo na vyuma mbalimbali vya rangi ya samawati, wakiwa wamebeba vyuma vidogo vidogo vya kufanya operesheni. Huku wamevalia glovu za rangi nyeupe.

Mtoto aliye valia vazi la samawati huku akiwa amebeba mdoli, amepakatwa na mamake aliyevalia nguo ya kahawia huku daktari aliyevalia koti la rangi nyeupe akiwa ameshikilia kidole kidogo akicheza nacho. Vilevile, wako katika chumba kilicho na vyuma vya mambo mbalimbali hospitalini.

Mwanamke aliyevalia vazi la samawati lililo na maua na madoadoa ya rangi ya dhahabu, huku akiwa amefurahia. Amemshikililia mtoto mdogo anayedungwa sindano na daktari.

Mwanamke amevalia vazi la rangi ya samawati pamoja na koti lenye rangi ya nyeupe akiwa na glovu nyeupe pamoja na mask ya rangi ya samawati, akiwa amefunika kichwa chake na miwani. Anaingiza chuma kwenye meno ya mtu aliyelala akiwa amevalia miwani.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kinga mwilini yaliyo na rangi ya manjano ananyunyuzia mimea maji inayotoka kwenye chupa kubwa lililo mgongoni mwake lenye rangi nyeupe na kifuniko cha rangi ya kijani.

Sindano moja na chupa mbili za chanjo ya manjano zilizofunikwa na kifuniko cha rangi ya kijivu. Ziko karibu na barakoa yenye rangi ya samawati.

Nesi aliyevalia nguo nyekundu pamoja na barakoa ya rangi ya samawati ameshikilia kibonzo cha mdomo. Vilevile kando yake kuna mwanamke aliyevalia buibui nyeusi na kujitanda mtandio wa rangi ya kijani.

Wanawake wanne wako katika chumba .Huku mmoja akiwa mjamzito aliyevalia rinda nyeupe lenye madoadoa ya rangi ya samawati. Vilevile wanawake wengine wamevalia mavazi ya kidaktari ya rangi ya samawati pamoja na mask .

Mwanamke aliyevalia vazi la kahawia lililo na madoido ya rangi nyeusi na vipuli vya dhahabu amebeba mtoto aliyevalia nguo lenye rangi ya manjano huku akiwa anadungwa sindano na mwanamke aliyevalia koti jeupe. Vilevile kuna wanawake wengine waliomzunguka waliobeba watoto.

Mwanamke aliyevalia vazi la waridi pamoja na kitambaa cha samawati amekaa karibu na mwanaume aliyevalia vazi jeusi akiwa amebeba mtoto ambaye amefunikwa na kitambaa chekundu.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wamejitanda vitambaa kwenye vichwa wamebeba vijiti huku wakikusanya matakataka aina ya makaratasi yaliyo jaa na kutapakaa kila mahali wakizipeleka kwenye moto uliowaka.

Kuna wauguzi wawili waliovalia maavazi tofauti tofauti, mmoja amevali vazi leupe na suruali ya samawati, mwingine amevalia vazi juu jeupe na sketi ya samawati. Vilevile kuna mtoto aliyelazwa kitandani aliyevishwa nguo la waridi.

Watu watatu wako katika chumba kilicho na vitu vya hospitali. Watu watatu hao, kuna wanawake wawili waliovalia mavazi ya madaktari huku wakiwa wamejifunika mask . Kuna mwanaume aliyelalia kiti huku akiwa ametoboa masikio na kuvaa shati nyeusi.